Sahani kubwa ya glasi ya rangi nyeupe ilioandaliwa samaki wa kupakwa wawili, kwa kando kunayo mboga ya majani, pia malimau.

Sahani nne za rangi nyeupe za glasi zilizondaliwa vyakula tofauti. Moja ikiwa na wali mweupe, nyingine pilau ya nyama, kachumbari nayo ndizi. Pia wali iliyoandaliwa na nyama na yai na kachumbari zikiwa chini ya meza na rangi nyeusi.

Sahani ya glasi yenye rangi nyeupe iliyopakuliwa chakula cha wali wa nyama, pia inayo kachumbari kwa kando na ndizi. Zote zikiwa juu ya meza ya rangi ya hudhurungi.

Sahani tatu za glesi, za rangi nyeupe. Moja ikiwa na wali na mchuzi wa nyama pamoja na yai moja, kwa kando ikiwa na kachumbari. Nyingine ikiwa na sambusa, na nyingine ikiwa na mchuzi wa nyama na kiukamba. Zote zikiwa juu ya meza, rangi ya hudhurungi.

Bakuli nane za plastiki zikiwa na vyakula tofauti, nne zikiwa na wali, nyingine zikiwa na mchuzi wa nyama, pia ingine ikiwa na saladi ya tomato cucumber na karoti. Yote zikiwa juu ya meza hudhurungi.

Mkono ulioshikilia sahani ya glasi ya rangi nyeupe iliyo na viazi, mchuzi na saladi, pia kunayo nguo ya rangi nyeusi na nyekundu.

Sahani mbili nyeupe zilizopakuliwa vyakula zikiwa na wali pamoja na nyama. Pia imewekwa kachumbari kwa kando. Zote zikiwa zimewekwa juu ya meza nyeusi.

Sahani kubwa nyeupe iliyowekelewa chini ya meza nyeusi ikiwa na chakula cha wali ulio na karoti pamoja na maragwe ulio na mchuzi, kwa kando kunayo dania na kiukamba pia kunayo sharubati.

Sahani ya glasi iliyo rangi nyeupe iliyopakuliwa chakula cha wali, pia inayo viazi vilivyokaangwa kwa kando kunayo glasi iliyo na mchuzi wa tomato .

Sahani ya plastiki ya rangi kijani iliyopukuliwa chakula cha mahamri pia nayo bakuli ya rangi kijani iliyowekewa marago ya nazi. Zote zikiwa juu ya meza ya rangi nyeusi.

Bakuli tatu zilizoandaliwa vyakula za glasi ya rangi nyeupe. Moja ikiwa na mchuzi, nyingine wali wa nyama, na nyingine ikiwa na saladi, zikiwa zimeekelewa kwenye meza ya mkeka. Kando kunayo taa iliyowaka.

Mtu aliyesimama aliye na barakoa akiwa na koti nyeupe pamoja na glovu ya rangi ya samawati akiwa ameshikilia chupa ya rangi nyeupe.

Sahani mbili za mabati zilizopakuliwa vyakula tofauti. Moja ikiwa na wali na nyama ya kukaangwa, ingine ikiwa na saladi pamoja na mkato wa tomato . Kwa kando kunayo bakuli ya glasi iliyo na mchuzi.

Sahani kubwa ya glesi ya rangi nyeupe iliyoandaliwa chakula ikiwa na nyama, na samaki ikiwa na tomato pamoja na limau kwa kando ikiwa na matunda kwa kando.

Sahani mbili nyeupe, zilizowekelewa chini ya trei ya rangi nyeusi ikiwa juu ya meza ya rangi uthurungi zikiwa na vyakula vya wali pamoja na nyama na mchuzi pia inayo saladi kwa kando.

Uwanja mkubwa ulio na nyasi fupi ya rangi ya kijani pia inayo miti midogo iliyochanjwa kwa maumbo tofauti. Kwa nyuma kunayo miti mirefu ya rangi kijani iliyonawiri.

Uwanja mkubwa uliozingirwa na kichaka cha miti midogo ya rangi kijani. Pia ndovu aliye na rangi nyeusi akiwa amejizuia kwenye chaka moja. Pia kunao ndege wawili wanaopaa.

Mwanaume anayetabasamu akiwa amesimama kando ya migomba miwili akiwa amevalia kofia nyeupe pamoja na shati ya rangi ya samawati akiwa ameshikilia mkunga wa ndizi.

Uwanja mkubwa ulio na nyasi ya rangi kijani iliyotapakaa kote. Pia kunayo vichaka vidogo vilivyonawiri. Kwa kando kunayo miti kubwa iliyo na matagaa mengi pamoja na matawi. Kwa kando pia kunayo paa la nyumba lenye makuti.

Sahani kubwa ya glesi ya rangi nyeupe iliyoandaliwa chakula cha mahamri, viazi na chai. Pia inayo bakuli nyeupe.

Sahani mnili moja bakuli ya rangi ya samawati yengine sahani ya rangi ya rangi nyeupe ikiwa na mahamri mawili ma nyingine ikiwa ma marahagwe imeekelewa juu ya meza ya rangi nyekundu.

Sahani tatu zilizoandaliwa vyakula tofauti, moja ikiwa na ugali na mboga, pia kunayo bakuli ya maharagwe, ingine ikiwa na wali, nyama na yai iko kando, ingine ikiwa na wali mweupe, maharagwe na nyama.

Sahani ya glasi ya rangi nyeupe iliyopakuliwa chakula cha wali mweupe ikiwa na nyama tatu kwa kando pamoja na bakuli iliyo katikati yenye mchuzi wa nyama.

Mama aliyekaa chini, akishikilia kinu na kitwangio, kwa mkono wa kushoto. Na kijiko cha mafuta mkono wa kulia, akipika mahamri. Nyuma yake kuna mwanamke amesimama, aliyevalia kitenge.

Sahani ya glasi ya rangi nyeupe iliyoandaliwa na kupakuliwa vyakula vya sambusa na viazi vilivyokaangwa, kwa kando nayo bakuli ya chuma iliyo na mchuzi wa tomato .

Mkono uliovalishwa nguo nyeusi na saa ya fedha, akishikilia tawi la mmea wa mahindi, rangi kijani kibichi, ikionyesha kuvamiwa na wadudu.

Mwanaume aliyevalia shati nyeupe akiwa amevalia leiloni kwenye mkono wa kulia na kushikilia kijiti kwenye mkono wa kushoto akiwa amevalia kofo kofo nyeupe akisimama kando ya ng'ombe aliye na rangi nyeusi na nyeupe.

Mkono ulioshikilia sahani, iliopakuliwa mahamri mbili na sambusa moja, soseji na maharagwe kwa kando. Sakafu iliyo na vigae kijivu.

Sahani mbili za mabati zilizopakuliwa vyakula moja ikiwa na pilau ya nyama na kachumbari kwa kando, ingine yenye wali iliyokaangwa na mchuuzi wa nyama zote zikiwa zimeekelewa kwenye meza ya rangi kijani.

Wanawake watatu walioishikilia sini ya mabati iliyo na bakuli tano. Mbili za samawati tatu za kijani kibichi zilizopakuliwa wali mweupe.

Sahani mbili za glasi na sinia moja ya mabati iliyopakuliwa vyakula tofauti. Sahani iliyo na mchuzi wa mboga, nyingine ikiwa na mamboga. Nayo sinia yenye soseji nne pamoja na kachumbari kwa kando.

Kuta nyeupe iliyozingirwa na miti upande ya nyuma na mbele, ikiwa na majani ya kijani kibichi. Chini kuna nyasi zilizonawiri na kutambaa na matawi iliyonyauka.

Migomba minne iliyomea na matawi yaliyo nawiri ya kijani kibichi. Kwa nyuma kunayo miti inayomea na kunawiri na kuizingira kote.

Mti wa mnazi mrefu ulioomea kwenye mchanga mweupe wa bahari. Nyuma kuna miti mirefu iliyoomea na nyumba ndogo iliyo na miti imeezekwa paa la makuti ikiwa na rangi nyeupe.

Ukumbi wa wafanyabiashara wakichuuza samaki waliopangwa kwa mstari na wa aina tofauti. Mmoja aliyevaa koti nyeupe na kujifunga kitambaa kwenye kichwa.

Sahani mbili za mabati zilizopakuliwa vyakula, moja ikiwa na wali na mchuzi wa nyama, na kachumbari kwa kando, ingine ikiwa na chipsi pamoja na maji tamu, moja nyeusi na nyingine ya manjano.

Ufuoni mwa bahari taka chafu iliyo na mchanganyiko wa mimea na mizizi ya baharini iliyotapakaa kwenye mchanga mweupe wa bahari.

Mawe kubwa mbili, moja nyeupe ingine hudhurungi. Ziko chini kwenye nyasi rangi kijani kibichi zilizonawiri na kutambaa kote. Pia kuna mimea makonge miwili.

Wanaume wawili wauzaji waliosimama, mmoja aliyeinua mikono kwa ishara ya kukaribisha wanaonunua wakivalia mashati ya rangi manjano, mmoja akiwa ameshikilia nailoni nyeusi.

Kichaka cha miti kubwa na ndogo iliyo nawiri rangi ya kijani kibichi, imemea bila mpangilio. Chini nyasi zilizosambaa kila pahali.

Bakuli ya plastiki iliyofunguliwa, yenye mabuyu za rangi nyekundu, zingine zilizofunikwa za rangi nyekundu na kijani.

Bakuli iliyowekewa mahamri ya rangi udhurungi, kwa kando nazi iliyotawanywa mara mbili pia kunayo maua ya manjano na nyeupe zote zikiwa kwenye meza ya rangi nyeusi.

Shamba la mahindi yaliyonawiri vizuri, rangi ya kijani kibichi lililozingirwa na miti mirefu kwa nyuma. Na mbele kuna magugu yaliyosambaa, pia kuna ukungu.

Sahani mbili za rangi manjano zilizopakuliwa vyakula ya wali na mchuzi wa nyama, mayai na kachumbari. Kwa kando kunayo sharumbati ya rangi nyekundu na nyingine manjano, zote zikiwa kwenye meza ya rangi kijani.

Sahani ya mabati iliyo na wali kwa nyama iliyokaangwa na kuwekelewa kwa meza ya kijani kibichi.

Mwanamke aliyetabasamu amevalia shati nyeusi, kando mahindi yaliyonawiri ya kijani kibichi, chini kuna mimea midogo iliyosambaa.

Ndizi nyingi zilizoiva zikitandazwa chini kwenye simiti ya taili zingine zikiwekwa kwenye raki na kuta nyeupe iliyozingira pande zote.

Sahani nyeupe ya glasi ilio pakuliwa chipisi na samaki wakukaangwa kando sinia ilio na bakuli mbili za mabati na chupa mbili za rangi nyekundu na ya machungwa.

Ufuoni mwa bahari ulio na mchanga mweupe na miti zilizomea kwa pamoja, mnazi mmoja mrefu kuliko zingine pia zimezingira kibanda kwa chini.

Sahani kubwa nyeusi iliyopakuliwa chakula ya samaki kwa kukaangwa, wali mweupe, mboga, na bakuli nyeupe iliyo na mchuzi ndani.

Mkono, ulioshikilia sahani nyeupe ya glasi, iliyo na wali wa manjano, mchuzi wa nyama na kachumbari. Pia, kuna mayai.

Ng'ombe wawili wenye rangi ya udhurungi wakitoka kwenye dimbwi la maji dawa kwa kando jenereta inayo pampu maji kwenye dimbwi hiyo, nyuma kuna mti mrefu wenye matawi ya rangi kijani.

Mti ulio na matawi makubwa umeangusha maua yenye rangi nyekundu. Chini kuna nyasi zilizonawiri vizuri na kusambaa. Pia kuna miti mikubwa kwa nyuma.

Mtu aliyeketi mwenye shati nyeusi na suruali nyeusi akiwa ameshikilia jagi akikamua ng'ombe aliyesimama.

Sahani mbili nyeupe na mbili bakuli za glasi zilizoandaliwa vyakula tofauti moja ikiwa na samaki wa kukaangwa bakuli mbili zenye mboga na moja ya ugali zote zikiwa zikiekelewa chini ya meza ya rangi samawati.

Mtu aliyevalia nguo nyeusi amesimama kwenye barabara. Kando yake iko migomba mingi, mmoja iliyo na mkungu wa ndizi.

Sahani nyeupe iliyopakuliwa chakula ikiwa na pilau ya nyama na viazi mbili, pia kachumbari kwa kando ikiekelewa juu ya meza nyeusi.

Twiga mwenye shingo ndefu yenye madoa doa mwilini, kando kuna tumbili wanne waliokaa karibu na uwa la waya na posti za chuma.

Minazi tatu zilizokando ya ufuo wa bahari. Mtu na jibwa wanaotembea kwenye mchanga mweupe wa bahari, kando kuna miti iliyonawiri ya rangi kijani.

Watu watatu wakivalia koti na kufukufu nyeupe mmoja akiwa ameketi kwenye kiti rangi kijani kibichi wawili wakipika wote wamejifunga nailoni kwenye kichwa.

Mtu aliyekaa mezani. Kuna sahani mbili za pilau, ndizi, glasi mbili za sharubati, bakuli ya supu, meza mbili ya kijivu, viti, na meza nyeupe.

Sahani nyeupe iliyo na viazi vilivyo kaangwa zikiwa zimekatwa umbo la duara. Pia kwa katikati kuna bakuli nyeupe, iliyo na mchuzi wa tomato , zote zikiwa juu ya meza nyeusi.

Sahani nne nyeupe za glesi, zilizo na vyakula tofauti. Moja ikiwa na wali mweupe, ingine pilau na ndizi. Maharagwe na mboga ya majani iliyokaangwa. Pia kuna vijiko zote zikiwa kwenye meza.

Kidimbwi kilichojaa maji ya kuogelea. Kando kunayo nyumba ya miti iliyoezekwa makuti. Kwa nyuma kunayo jumba ya ghorofa iliyo na kuta nyeupe na miti mirefu ya minazi.

Wanaume wawili mmoja muuzaji na mwingine mnunuzi wamevalia shati ya manjano na madoa meusi, mwingine nyeusi. Wamezingirwa na ukumbi wa watu wengi. Nyuma yao kuna nyumba ya ghorofa.

Ufuoni mwa bahari. Minazi nyingi iliyonawiri imezingira nyumba ya mabati iliyoezekwa na makuti. Kando kuna vibanda vitatatu vilivyo na lailoni ya samawati na nyeupe.

Mwanaume aliye, kaa kitako aliye na surupwenye ya kijani akiwa na ndoo nyeupe akimkaa ngombe wa randi nyeupe na hudhurungi alyefungwa miguu.

Sahani iliyopakuliwa chakula ya wali mweupe na samaki wa kukaangwa aliye na karoti. Kwa kando kunayo mchuzi wa mboga na supu zote zikiwa juu ya meza nyeupe.

Miti iliyokatwa na kufunganishwa pamoja, nyuma mimea ya miti midogo iliyonawiri, rangi kijani kibichi, ukuta mrefu uliopitishwa ikizuia upande ulio na miti mirefu mikubwa iliyonawiri.